Watu wazima wakiwa wamekaa na kuvalia barakoa wakisubiri huduma za afya labda kwa kliniki ya watu wazima. Muuguzi anaonekana nyuma akihudumia wagonjwa ikionyesha mazingira ya kawaida ya zahanati au hospitali.

Wanawake wawili, wote wakiwa wamevaa barakoa, mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mzee ameketi na anashikilia kalamu huku mwanamke mwingine akimpa karatasi au hati flani. Inaonekana kama shughuli ya usajili au kujaza fomu labda inayohusiana na huduma za afya.

Mfanyakazi wa afya amevaa vazi kamili la kinga, akisimama karibu na kitanda cha mgonjwa. Kifaa cha kufuatilia afya kinaonekana karibu na kitanda, kuashiria kuwa mgonjwa anapata uangalizi maalum. Hii inaweza kuwa wodi ya wagonjwa mahututi au eneo la kutibiwa magojwa ya kuambukiza.

Mfanyakazi wa afya amevaa vazi la kinga akimsaidia mgonjwa. Mgongwa akiwa amevaa gauni la hospitali anaonekana ameinama na mfanyakazi wa afya anashikilia mgongo wake kuashiria utunzaji au msaada wa kimatibabu unaotolewa.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa ,akimpa sindano mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Mhudumu mwingine wa afya amevaa kofia na koti jeupe amesimama karibu akiwa amebeba begi. Watu wote wanaonekana wako ndani ya jengo au chini ya makazi na kuna madirisha na kuta za kijivu nyuma. Inaashiria tukio la kutoa huduma za matibabu, pengine chajo au matibabu mengine.

Mazingira ya kituo cha afya ambapo chanjo inatolewa. Muuguzi akiwa amevaa sare ya kijani na nyeupe pamoja na barakoa, anatoa sindano kwa mwanaume aliyevaa shati la kijivu. Wanaume wengine wawili wanasubiri nyuma. Kwenye meza karibu na muuguzi kuna sanduku na ishara ya hatari ya kibayolojia.

Mwanamke mzee akiwa ameketi kwenye kiti na amevaa barakoa akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Kuna watu wengine wazee wameketi nyuma wakisubiri na masanduku ya chanjo yanaonekana kando. Ukuta nyuma una michoro na mabango labda katika kituo cha afya ama kliniki ya jamii.

Mwanamke mmoja anayefanana na mfanyakazi wa afya jamii akiwa amevaa barakoa na amekaa chini akimhoji au kumpa ushauri mwanamke mwingine wa kimasai ambaye amevaa mapambo ya shingo ya shanga za rangi nyingi. Wote wamekaa nje chini ya mti na mwanamke wa kimasai abeba mtoto mgongoni. Nyuma yao kuna watu wengine wamekaa.

Eneo karme na jangwa. Ambapo watu watatu wanaonekana. Mtu mmoja ambaye huwenda ni mfanya kazi wa afya au msaada kutokana na barakoa aliyevaa. Anawapa mwanamke na mtoto kitu kinacho wanekana kama vifaa vya msaada au dawa. Mwanamke huyo amebeba mtoto mdogo. Maandari inaonekana kuwa ngumu, ikionyesha hali ya uhitaji. Nyuma kuna makazi yanayoonekana kuwa rahisi.

Kundi la watu wakiwemo wataalam wa afya na wananchi. Mbele ya kliniki kuna bango yenye maandishi beyond zero mobile clinic .Inaonekana kama tukio la afya ya jamii au uzinduzi wa huduma za afya zinazohamishika. Lengo likiwa kuwafikia watu katika maeneo mbalimbali.

Mwanaume akishirikiana na kundi la watoto chini ya mti. Mwanaume huyu anaonekana akionyesha kitu kwenye karatasi au kitabu alicho nacho mbele yake huku watoto wakimtazama kwa makini. Inaweza kuwa ni shughuli ya elimu, ukusanyaji wa data au mkutano wa jamii, labda katika mazingira ya vijijini au eneo la wazi.

Kliniki ya rununu yenye maandishi beyond zero mobile clinic . Watu kadhaa wamekusanyika karibu na kliniki hiyo, wengine wakiwa wamesimama kwenye ngazi zinazoelekea ndani ya kliniki, na wengine wamekaa nje kwenye viti. Inaonekana kuna shughuli za kutoa huduma za afya kwa jamii. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea, ikionyesha eneo la wazi.

Kundi la watu wakizindua kiliniki ya simu au kituo cha afya kinachohamishika. Watu wawili katikati wanashikilia kamba au tepe wa manjano, wakionekana kuukata kama sehemu ya uzinduzii. Nyuma yao kuna gari kubwa jeupe lenye nembo za Amref Health Africa na Astrazeneca . Watu wengine wamesimama pembeni wakiangalia tukio hilo.

Mtu akitumia mswaki wa asili maarufu kusafisha meno yake. Hii ni njia ya kitamaduni na bado inatumika sana kwa usafi wa meno. Ikionyesha utamaduni wa kutumia mimea kwa afya ya kinyua.

Kinywa cha mtoto kikichunguzwa na daktari wa meno aliyevaa glovu ikionyesha huduma za afya ya meno kwa watoto. Meno ya mtoto yanaonekana na baadhi yakiwa yametoboka au kubadilika rangi.

Taswira ya karibu ya mdomo wa mtu ikionyesha tabasamu au mkao wa mdomo uliofunguka kidogo. Meno ya juu yanaonekana wazi na kuna pengo linaloonekana kati ya meno mawili ya mbele. Rangi ya ngozi ya karibu na mdomo ni nyeusi na mdomo yenye ina rangi nyeusi iliyokolea. Mfumo wa pua pia unaonekana juu kidogo ya mdomo.

Mwanauma akisafisha meno yake kwa kutumia kijiti cha asili kinachojulikana kama mswaki. Inaonekana amekaa nje na anafurahia kujisafisha meno. Kijiti hiki kinatumika sana katika tamaduni nyingi kwa usafi wa meno. Hii inaonyesha njia asilia ya kutunza afya ya meno.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke akitumia kijiti au tawi kidogo kusafisha meno yake. Meno yake yanaonekana meupe na safi. Anaonekana kuwa na shanga za rangi mbalimbali shingoni au kwenye nguo yake. Sehemu ya nyuma ya picha inaonekana kuwa na ukungu na haujulikani vixmzuri. Hii inaweza kuwa njia ya kitamaduni ya usafi wa meno.

Kinywa wazi cha mtu, na meno meupe na safi yakiwa wazi, mkono uliovalia glovu ya buluu ya daktari unashikilia kioo kidogo cha meno, ambacho kinatumiwa kukagua meno. Hii inaelezea utunzaji wa meno au uchunguzi wa kawaida wa meno.

Wataalamu wawili wa meno, wakiwa wamevaa nguo za kujikinga kama vile kofia za buluu barakoa na glovu wakihudumia mgonjwa. Daktari moja ameinama kumtibu mgonjwa wakati daktari mwingine au msaidizi wake ameketi karibu akisaidia. Mgongo wa mgonjwa unaonekana amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mazingira yanaonekana kuwa kiliniki ya meno yenye vifaa vya matibabu vinavyoonekana nyuma.

Mtazamo wa karibu wa mwanamke mweusi akitabasamu, akionesha meno yake meupe na yenye afya njema. Ngozi yake inaonekana inang'aa na yenye afya. Rangi ya nyuma isiyo na mambo mengi inasaidia kuweka mtazamo wote kwenye tabasamu na afya ya meno ya mwanamke huyo.

Wataalamu wawili wa afya, pengine madaktari wa meno au wapasuaji, wakiwa wamevaa nguo za upasuaji za bluu, glovu na kofia za kujikinga. Mmoja wao anatumia vifaa vya matibabu, kwenye kinywa cha mgonjwa anayelala chini, huku mwingine akisaidia. Inaonekana kama utaratibu wa meno, au upasuaji mdogo unafanyika. Kuna pia feni inayoonekana nyuma.

Lori lililo beba msaada wa kukabiliana na ukame, ikiashiria shughuli za usaidizi wa dharura. Watu kadhaa wanaonekana wakipakua au kusimamia bidhaa za msaada.

Gari la wagonjwa likipita kwenye sehemu yenye maji na matope ikiashiria changamoto za usafiri katika dharura kama vile maeneo ya mashambani au wakati wa mvua kubwa. Barabara ni mbaya ikionyesha umuhimu wa magari yenye uwezo wa kupitia maeneo magumu.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa na fulana za kuokoa maisha, wakipakia au kupakua mizigo za kutoa msaada au kutoka kwa boti kadhaa ndogo zilizokua zimeegeshwa kwenye maji. Baadhi ya mifuko mikubwa inaonekana kuwa na nembo ikionyesha shughuli za usambazaji wa misaada.

Kundi la wazima moto, wakiwa wamevaa sare zao za kujikinga na kofia ngumu zenye rangi tofauti. Wanaonekana wakiwa katika zoezi au shughuli ya kuzima moto, huku mmoja wao akitumia kifaa cha chuma, kushika mlango wa jengo lenye rangi ya kijani. Moshi unaonekana ukitoka ndani ya jengo hilo. Mandhari inaonekana kua katika eneo la makazi ya vijiji, na miti na majengo mengine kwa nyuma. Wako tayari kukabiliana na hali ya hatari.

Mikono ya mtu akinyunyiza sabuni ya maji kutoka kwenye chupa juu ya sinki jeupe la kunawia. Bomba la maji lenye rangi ya blue linaonekana nyuma. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono na afya ya mazingira.

Msitu ambapo baadhi ya miti imekatwa na chini kuna udongo wenye mawe na magogo madogo. Kwenye upande wa kulia wa chini, kuna kurugu aliyekufa amelala chini. Anaga linaonekana jepesi likipenya kati ya mti mirefu iliyosalia.

Huu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mwanasanyansi kwa sababu amevaa koti jeupe la mahabara, akichunguza friji kubwa ya chuma. Friji hiyo inaonekana kuwa na kutu na inaweza kuwa imetumika kwa muda mrefu, pembeni kuna friji nyingine yenye hali sawa. Dirisha linaonekana nyuma ya friji hiyo likionyesha mazingira ya nje ya jengo labda hospitali au mahabara.

Vifaa ya kimaabara ikiwemo friji. Pembeni kulia kuna friji nyingine kubwa ikionyesha matumizi yake katika kuhifadhi sampuli hatari. Pia kuna kiti cha ofisi na meza karibu na ukuta wenye kibao kinachoandikwa clean bench documentation area .

Pazia la kijani liliowekwa fremu nyeupe ya chuma, likitumika kutenganisha nafasi katika chumba kinachoonekana kama sehemu ya zahanati au hospitali. Kwa nyuma, kuna stendi na kuta za rangi ya kijani. Hii inaashiria faragha na mpangilio katika mazingira ya matibabu.

Kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu chenye rangi nyeusi kikiwa na sehemu ya chuma. Sehemu ya kichwa inaweza kurekebishwa na kuinuliwa. Mbele ya kitanda hicho kuna kiti cha miguu chenye hatua mbili, pia cha chuma na sehemu za juu nyeusi. Vifaa hivi vipo kwenye chumba chenye sakafu ya vigae.

Chupa kubwa ya lita tano ya dawa ya kuua vijidudu yenye jina faholo antiseptic . Chupa hiyo ina kioezi chenye rangi ya waridi au machungwa na lebo yake inayoonyesha maelezo kama vile viambato, matumizi ,maelekezo na taarifa za utengenezaji.

Maabara ya kimatibabu yenye vifaa muhimu, katikati kuna darbuni ya Olympus. Pembeni kuna vifaa vya Koslab labda kifaa cha kutania sampuli na mirija ya kupimia damu. Hii inaashiria mazingira ya uchunguzi wa kimatibabu au utafiti wa kisayansi, muhimu kwa huduma za afya.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa na blanketi ya rangi mbalimbali. Karibu naye kuna vifaa vya matibabu ikiwemo bomba la oksijeni na kifaa kingine chenye bomba nne za sindano kilichowekwa ukutani. Ukuta wa nyuma una rangi ya waridi na njano. Mtoto anaonekana kuwa mdogo sana na labda anahitaji uangalizi wa kimatibabu.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha matibabu, kinachoonekana kama mashine ya kupima macho au kifaa cha uchunguzi wa matibabu. Kifaa hicho ni cheupe na kina sehemu kadhaa za kurekebisha au kushilikilia ikiwemo sehemu ya kindevu na sehemu ya paji la uso. Linaonekana kuwa ndani ya chumba chenye vitu vingi labda hifadhi la vifaa vya matibabu au chumba cha upasuaji.

Mashine ya kisasa ya matibabu, ambayo imejengwa kwa rangi nyeupe na blue , na ina sehemu mbalimbali za kielektroniki na nyaya, imewekwa ndani ya chumba labda hospitali au kituo ca afya. Kando ya ukuta wenye rangi ya manjano hafifu. Mlango unaonekana upande wa kulia wa picha.

Chumba chenye vifa vya matibabu vinavyoonekana kama kuwa mashine za x-ray za meno, au skana nyinginezo wa kitabibu zikiwa zimeunganishwa kwenye ukuta. Sakafu ni ya vigae na ukuta una rangi ya majano hafifu. Upande wa kushoto kuna dawati, la mbao na kiti likiashiria nafasi ya kazi.

Hii ni chupa kubwa ya lita tano yenye rangi ya kijani ya disinfectant yenye kiwango cha juu iitwayo STERANIOS. Lebo kwenye chupa inaeleza kua ni disinfectant kwa vifaa vya matibabu, upasuaji na vifaa vya endoscopy ikisisitiza kua ni ya matumizi ya kitaalamu pekee. Pia kuna maelekezo ya matumizi na tahadhari mbalimbali.

Troli ya chuma yenye magurudumu, inayotumika hospitalini. Juu ya troli kuna trei mbili za chuma, moja ina kitambaa cheupe, na nyingine ina vifaa vya matibabu kaama vile mirija, na chupa za plastiki. Chini ya treii hizo, kuna mizani za kupimia. Kwa nyuma kuna bango lenye kichwa cha habadhi likiasilia mazingila ya kituo cha afya.

Kitanda cha kulazia watoto wachanga, kinachotumika hospitalini kina taa juu kwa ajili ya joto na sanduku la kuwekea mtoto. Inaonekana ni kifaa muhimu cha matibabu kinachopatikana katika vituo vya afya.

Muuguzi amekaa chini akionekana kuchoka na kufadhaika huku akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono na ana glavu za bluu mikononi. Mwanga wa jua unampiga ukiongeza hisia ya uzito. Hii inaashiria shinikizo na changamoto wanazokumbana nazo watoa huduma za afya.

Sanduku la dawa la Calpol Suspension ambalo limetengenezwa na GSK. Sanduku hilo lina rangi ya pinki na nyeupe na linaeleza kuwa dawa hiyo ni kwa ajili ya kutuliza maumivu ya homa, hususan kwa watoto wenye umri wa mwezi moja na kuendelea.

Chupa na sanduku la dawa ya paracetamol infusion ambayo hutumika kwa sindano ya mishipa. Sanduku lina nembo ya Eustoma laborotories na maelezo ya dawa ikiashiria bidhaa ya matibabu inayotumika hospitalini.

Sanduku la dawa ya profen ibuprofen suspension inayotumika kwa watoto. Sanduku hilo lina rangi nyekundu na nyeupe likionyesha kipimo, maelekezo ya matumizi na maelezo ya mtengenezaji. Kwenye sehemu ya mbele ya sanduku, kuna picha ya mtoto mchanga.

Neno malaria likiwa limeandikwa wazi kwenye karatasi huku kukiwa na vifaa vya matibabu kama vile sindano, chupa ya dawa na vidonge vya bluu na nyeupe vilivyotawanyika. Hii inaashiria mada ya matibabu na udhibiti wa ugonjwa wa malaria.

Wodi ya watoto wachanga hospitalini ambapo watoto kadhaa wamelala kwenye vitanda maalum. Mtu mmoja labda daktari au nesi anaonekana akishika rekodi huku kifaa cha kufuatilia afya kikionekana karibu. Inaashiria huduma za matibabu kwa watoto wachanga.

Watoto wawili wakiwa wamevalia barakoa na wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani na buluu. Mvulana anaonekana akifungua bomba la maji huku akishikilia sabuni. Msichana amesimama nyuma yake. Kinaonekana kuwa kimeundwa kusaidia usafi wa mikono. Mandhari inaonekana kuwa nje labda katika eneo la umma au barabara, na watu wengine wanaonekana nyuma yao.

Mkono wa mtu mzima, labda mhudumu wa afya, akishika mkono mdogo wa mtoto mchanga na kumwekea alama kwa kalamu ya bluu. Mhudumu huyo amevaa fulana ya njano na kamba ya bluu shingoni. Hii inaashiria kampeni ya chanjo, labda dhidi ya polio, ambapo watoto hupewa chanjo na kuwekwa alama.

Watoto wanne wakiwa wamekaa kwenye mkeka wakijifunza wakichunguza kitabu pamoja mmoja wao anaonekana akielekeza kitu kwenye ukurasa. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza nyumbani au katika jamii wengine wakisaidiana katika masomo.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda Cha hospitali, akiwa amevaa nguo laini na kufunikwa na blanketi la kahawia. Kuna mikono miwili yenye glavu nyeupe ikishika miguu ya mtoto ikionyesha kuwa anatunzwa ki matibabu pia Kuna neli inayotoka mdomoni mwa mtoto.

Kituo cha kutoa maji, ambapo watu wanajaza maji kwenye madumu ya njano, wote wawili, mteja na mhudumu, wamevaa barakoa, ikionyesha umuhimu wa usafi wa umma na afya.

Kituo cha kunawa mikono, kina ndoo kubwa ya buluu juu iliyo na maji na chini yake kuna beseni la buluu la kunawia mikono. Karibu na beseni kuna chupa ya sabuni ya maji. Kituo kizima kimetengenezwa kwa chuma cheupe kinachokishikilia na kukipa udhabiti.

Mchezo wa raga ambapo mchezaji ambapo mchezaji anaonekana kupata jereha. Mfanyikazi wa matibabu amevaa fulana yenye neno MEDIC.Anampatia msaada mchezaji huyo ambaye anaonekana akiwa na maumivu. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya katika michezo.

Mpira wa rangi ya kijani jano, ukiwa umekaa katikati ya pini nyingi za mchezo wa kubingiria mpira na kupiga pini, zilizolala chini na nyingine zimesimama kwa mbali. Hii inaashiria mchezo wa kubingiria, labda baada ya mpira kugonga pini.

Mti mkubwa wenye majani mabichi ukiwaka kwenye mwanga wa jua inayopenya kupitia matawi. Inaonekana ni mti wa maembe au mti mwingine wenye majani mengi ikiashiria ukuaji na uhai. Mwanga wa jua unatoa hisia ya utulivu na asili, labda katika bustani au shamba.

Mimea midogo yenye maua madogo ya manjano mbele ikififia. Nyuma kuna miamba mikubwa na miguu ya mtu aliyevaa viatu vyeupe akiwa amesimama kwenye ardhi yenye vumbi. Inaweza kuwakilisha matumizi ya mimea ya asili kama dawa za jadi.

Mimea na majani yenye afya mbele huku nyuma kukiwa na shamba la mahindi ambalo linaonekana kuteseka labda kutokana na ukame au ugonjwa. Anga ni buluu isiyo na mawingu kuashiria hali ya hewa ya jua. Inaweza kuwa picha inayohusiana na kilimo, afya ya mimea au hata mimea ya dawa kutokana na kategoria.

Hili ni kundi la vichaka virefu na majani mengi ya kijani kibichi ambavyo zimefunika eneo kubwa. Kati ya majani hayo, kuna maua madogo yenye rangi ya waridi na meupe ambayo imechanganyika. Mimea hii inaonekana kukuwa kwa uwingi na inaeza kuwa ya aina ya lantana ambayo mara mingi kutumika katika bustani au huweza kukuwa porini kama magugu.

Eneo la mashambani lenye mimea mingi likijumuisha nyasi ndefu na baadhi ya mimea inayofanana na mahindi au mtama iliyo upande wa kushoto. Mbele kuna mmea wenye majani ya kijani na maua meupe. Nyuma, kuna miti na njia inayofanana na ya udongo.

Mimea wenye majani makubwa na kijani kibichi yenye mishipa nyeupe au yenye rangi isiyokolea. Mmea huu unaonekana kuwa karibu na ukuta au kitu kingine chenye rangi ya kijivu. Chini ya majani kuna jiwe kubwa lenye rangi ya kahawia. Majani machanga yanaonekana ya yakichipua juu ya mmea.